Kitabu jilicho funguliwa kiko mezani, kinaonyesha ukrasa wa themanini na sita na themanini na saba, kina maandishi ya rangi nyeusi na yenye lugha ya kimombo, pia kuna picha inayo onyesha mvulana akiwa chumbani akitandika kitanda, kuna mchoro wa kiatu, kitabu, panya, na watu wanaokula.

Ukuta ulio na mlango mwekundu uliopigiliwa vibao viwili vyenye maandishi moja lina jina la mtu na ligine jina la darasa. Pembeni kuna veranda na mimea ya kijani na chuma cheusi kilicho nyooka.

Mchezaji wa mpira aliye na ulemavu, amesimama uwanjani, akiwa amevaa sare ya timu ya Kenya, yenye rangi nyekundu na nyeupe. Anatumia magongo mawili ya kumsaidia kutembea na mbele yake, kuna mpira. Uwanja umeonekana kuwa na majukwaa yenye viti vya watazamaji.